Naona mwananume ambaye anakaa ndani ya shamba ya ndizi. Pia anavaa kofia nyeupe na kioo. Pia anavaa shati yenye rangi ya samawati.

Kuna daktari ya wanyama anasimamana kuna ng'ombe kubwa yenye rangi nyeupe na nyeusi. Huu mtu anavaa suruali ya rangi ya kahawa.

Mtandao wa kuondoa maziwa kutoka kwa ng'ombe inayojulikana kama miliking machine inatoa kwa urahisi maziwa kutoka nyama hii husaidia watu wa shamba.

Mtu akiwa amevaa mavazi ya kinga ya rangi njano, akitumia kifaa cha kunyunyizia dawa au sumu kwenye ng'ombe. Hii inaonyesha shughuli za kuhudumia afya na usafi wa mifugo.

Inaonyesha shamba la miche ya ndizi. Imewekwa kuzunguka msingi ya miti. Mfumo huu huruhusu maji kufikia mzizi ya mimea moja kwa moja hivyo, kuokoa maji na kusaidia uokaji mzuri wa mimea.

Watu wengi wanasimama na kuona nyasi imeekwa juu ya guni ya kubwa, mwingine akisimama juu ya hiyo nyasi.

Shamba lenye migomba ya ndizi kila mstari kuna mti mmoja yamepangwa vizuri sana, rangi ya mchanga ya shamba ni kahawa,

Hapo ni shamba ya mahindi kuna madudu wamekula mgomba moja ya mahindi zingine zikiwa sawa na ilichoonyeshwa hapo.

Hii ni ng`ombe ambaye amesimama chini yake imewekwa ndoo na kuna mtu ambaye anakamua hizo maziwa.

Hii ni ng'ombe ambaye amekonda sana. Pia imefungwa kwenye kamba. Ngozi yake imeparara.

Hizi ni vifaa ambazo zinawekwa maziwa na kuna mtu mfanya kazi ambaye amevaa koti ya samawati na anaangalia hizo maziwa .

Hizi ni ndizi ambaye zinamea pia imewekwa ndani ya karatasi ili iive kwa haraka.

Kuna ng'ombe ambaye inakula nyasi. Kuna machuma inayoshikilia hawa wanyama pia kuna ngunia ambaye imewekwa hapo ardhi.